Huu ni mfumo flani wa kukuuza mimea unaitwa hydroponiki. Katika mfumo huu kuna aina flani ya mabomba yaliyowekwa pamoja na ndani yake hakuna udongo badala yake wanatumia maji yaliyochanganywa na virutubisho ivi ya aina flani.

Hawa ni kuku ambao sanasana hulishwa kwa ajili ya nyama. Tukitazama tunaona kwamba kuna vyombo vilivyotengenezwa za kuekea kuku chakula na maji. Katika jumba hili kuna mianya ambayo inaruhusu hewa safi na mwangaza kupenya.

Huu ni mfumo wa kumwagilia mimea maji wa mabomba ya bapa, ambapo tunatumia mabomba makubwa kusafirisha maji ya kumwagilia shambani. Hapa inatumika kumwagilia mahindi. Mfumo huu ni mwepesi.

Hii ni njia ya kupa mimea maji kwa matone. Inatumia mifereji ambayo imetobolewa vishimo vidogo vidogo na kuwekwa karibu na mimea ili kuhakikisha kwamba mimea imepata maji hadi mizizini. Njia hii inazuia upotevu wa maji.

Huu ni mfumo wa kumwagilia mimea maji kwa njia ya matone. Tunatumia mifereji ambayo imetobolewa vishimo vidogo vidogo ili kuhakikisha kwamba maji haitumiki kwa wingi na kwamba mimea yote inapokea maji hadi kwenye mizizi yao.

Hii ni njia ya kupa mimea maji kwa kutumia mifereji ambayo imetobolewa vishimo vidogo vidogo ili kuhakikisha kwamba maji haitumiki kwa wingi. Pia mfereji umekaribia mmea ili kuhakikisha kuwa maji imefika hadi mizizini.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa maji kwa matone ambapo tunatumia mabomba yenye matundu madogo madogo, inahakikisha kwamba maji inafika moja kwa moja hadi kwenye mizizi na ni muhimu kwa sababu inazuia ufukizi.

Huu ni mfumo wa kusukuma maji kutoka kisimani na kujaza maji shambani kwa kutumia nguvu za jua. Hii inakikisha kwamba mimea yote inapata maji ya kutosha.